Gari nyeupe, gurudumu nyeusi, kioo nyeupe, nambari ya usajili KCM 709K, kuna ua wa rangi ya kijani kibichi.

Ni mchana. Miti inaonekana kwa umbali ikiwa na rangi ya kijani. Majengo kubwa yanaonekana kwa umbali. Nyaya za stima na vikingi vimepita. Magari yameegeshwa ya rangi nyeupe na nyeusi.

Jua limewaka. Miti mebamba mirefu yenye majani ya kijani kibichi. Magari yamesimama. Gari zingine ni rangi nyeupe na zingine nyeusi. Gurudumu zinaonekana za rangi nyeusi. Watu wako kwa umbali.

Mikono imeshikilia pesa, mwenyewe amevaa nguo yenye mikono mirefu, shilingi hamsini, mia mbili, na mia, neno Kenya, mchoro wa tano sufuri, mbili sifuri sufuri.

Mikono miwili. Moja imeshika pesa na ingine iko tayari kupokea. Kuna kifaa kilichoekwa juu ya meza. Mkono mmoja inaonekana kuwa mwenyewe amevalia shati ya mikono mirefu.

Amani Genshop, Mangu, Tomato, Daily Milk, Bar, mwanaume anaonekana akiwa amesimama ameshika mikono, mlango ni wa rangi ya samawati, nyumba imepakwa rangi nyeupe na rangi nyeusi, dirisha zimefinguliwa.

Sokoni, kuna miavuli mingi na watu pia ni wengi kuna baadhi ya majengo ambayo yamejengwa kwa mabati wengine wameketi ilhali wengine wamesimama.

Vinyago vingi vya rangi nyeusi, kuna ngozi za wanyama mbali mbali na michoro ya wanawake wa kiafrika, mchongo mwingine ni wa ndovu.

Beli za nguo zimepangwa. Kuna mtu anayeonekana hapo kando. Beli hizi, ziko na nguo za rangi tofauti tofauti. Zimefungwa kutumia kamba mweusi na ni wa chuma. Kando, kuna ukuta mrefu unaonekana kuwa umepakwa rangi ya manjano.

Dukani, kuna bango lililoandikwa Mpesa. Kuna vireti viwili vya soda vilivyo na chupa ndani na vireti hivi vimeandikwa, Coca-Cola kwa rangi nyeupe na vyenyewe ni vya rangi nyekundu.

Kuna kalamu hapo chini, waya mbili na kuna mtu aliyeshika hela elfu moja, mia tano, mia moja na shilingi hamsini.

Mabati imeweza kushikiliwa na miti. Kuna mikoba iliyojengwa kwa asili ya kiafrika. Vile vile, Kuna mikufu ya wanawake ya rangi tofauti tofauti.

Watu wanne, mwanamme mmoja, mwanamke na watoto wawili wa kiume na wa kike, kuna glasi ya sharubati na bakuli mbili zilizo na chakula na vijiko, wote wametabasamu.

Sokoni, wanaume kwa wanawake wamesimama. Kuna karoti, tomato , pilipili hoho, ndizi, ndimu, mboga, mahindi, viazi na ndoo ambazo hazina kitu.

Mikono miwili, moja imevaa saa na nyingine haina, aliyeshika hela hizi anaonekana kuwa na shati ya mikono mirefu, maelfu ya pesa yanaonekana.

Gari nyeusi, nyasi, na kokoto, gurudumu ni za rangi nyeusi. Kuna jengo la mawe lililopakwa gari nyeupe hapo kando. Miti ina majani ya kijani kibichi. Gari limeandikwa KDK.

Mwanamke ametabasamu. Ana nywele fupi. Amevalia nguo ya rangi ya manjano. Maandishi ni ya rangi ya manjano, rangi nyeupe na samawati. Britam, your wellness is our priority .

Gari zimesimama. Kuna baadhi ya watu walio keti na wengine wamesimama. Mwanamme mmoja anaonekana kuwa ameweka mikono kwenye mfuko.

Mwanamke anaonekana akiwa ametabasamu ameshika mikono yake, Jubilee Health Insurance introducing cover bora medical cover, life free affordable hospitalization cover for as low as, Kenya shillings five hundred per month Text cover bora to 40643 to get covered .

Nyanya, ndimu, pilipili hoho, ndizi, kisu na pia kuna ndizi zilizoiva zilizoshikiliwa kwa kamba. Kuna mti ambao umewekelewa ndizi. Kisu imediungiliwa kwenye ndizi.

Gari limeegeshwa kwenye nyasi, kuna mtu mmoja aliye hapo kando, miti mingi imezingira gari hili, na miti hiyo ni mirefu, na ina matawi ya kijani kibichi.

Vidole vimeshikilia pesa. Elfu moja. Mchoro wa 1000.Kuna mandishi ya shilingi elfu moja. Vile vile kuna neno Kenya.

Watu wawili wanaume wamesimama, mmoja amevalia koti na mwingine ana shati nyeupe. Anaonekana akiwa anatia mafuta kwenye gari. Gari ni la rangi nyeupe na nyeusi kwa umbali kuna gari nyingine limesimama.

Magari yamesimama. Kuna mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, wanawake wawili wanaonekana wameketi kwenye nyasi ya kijani, kibichi na mwanamke mwengine aliyevalia rinda jeupe amesimama.

Jua limewaka, miti mirefu inaonekana kwa umbali, majani yake ni ya rangi ya kijani, nyasi ni za rangi ya kijani. Kuna magari yaliyosimama, moja ya rangi nyeusi.

Watu wamesimama. Wanawake watatu na mwanaume mmoja. Mwanamke amebeba kibeti mkononi. Wanawake wawili wamevalia sketi na mmoja suruali. Wote wameangalia mbele.

Watu wawili wamekalia pikipiki. Mmoja wa kiume na mwingine wa kike. Wamevalia nguo za rangi ya manjano na kofia za manjano. Nyuma yao kuna kuna ukuta wa mawe ulio na nyasi kando yake.

Magari yanaonekana kwa umbali ila kuna moja iliyokaribu, ya rangi ya manjano. Kuna mti wa rangi ya kijani kibichi iliyo hapo kando. Pia kunaonekana kuwa kuna miti mingine huko mbali ya rangi ya kijani kibichi.

Nyanya ziko kwenye vireti na kuna mwanaume mmoja ameinama, wengine wanatazama. Kuna mkokoteni, lori na gari jingine lililo kando, wote wanaonekana wakiwa kwenye shughuli zao.

Gari zimesimama. Kuna mawe aina ya kokoto. Miti imezunguka na miti hii ina matawi ya kijani kibichi. Jua linaonekana kuwa limewaka. Gari moja linaonekana kuwa na namba ya usajili.

Sokoni, kuna mandizi, maembe, avocado ,papai na pia kuna wanunuzi na wauzaji, ambao wanaonekana wako kwenye shughuli zao za kila siku.

Tufaha, vitunguu, ndizi, nanasi, paipai, tikitikimaji avocado , kuna mwanaume aliyeshika tama, amevalia kofia na saa mkononi.

Kijana ameketi kwenye mawe na viatu vyeusi, mkoba na kofia kichwani, kando yake kuna kiti, baiskeli, mtu amesimama akiwa ameshikilia, duka limeandikwa M-Pesa.

Sokoni, viatu vimepangwa, baadhi juu ya vingine. Viatu vingine vinaonekana vikining'inia. Kando, kuna gunia. Mwanamke mmoja, anaonekana kuwa ameketi. Kando yake, kuna nguo zinazoning'inia.

Watu wanaonekana kuwa wamesimama na wengine wanaketi. Nguo zimewekwa chini. Mwanamke anaonekana kuwa amemshikilia nguo. Kuna mwanaume aliyesimama na ako na barakoa. Mwanamke mwingine, ameshikilia leso na amejifunga leso.

Salon duko liko wazi beauty salon cosmetics viti havijakaliwa, mwanaume anaonekana kuwa amejishika tama. Kuna kalenda kwenye ukuta, pazia ya rangi nyeupe.

Gari nne zimesimama, kuna glasi ukutani, ukuta wenyewe umepakwa rangi nyeupe, kuna miti wa rangi ya kijani kibichi unaonekana baadhi ya watu wanaonekana kwenye kioo.

Karatasi nyeupe iliyo na maandishi pesapal, welcome to pesapal. Start accepting M-Pesa and card payments. Give your customers the flexibility and convenience they need by accepting both M-Pesa and card payments on one point of sale machine .

Shuka zimekunjwa na kupangwa . Ni za rangi tofauti tofauti ,kuna kofia zilizowekwa huko juu ya kabati, chini kabati limefungwa. Kuna nguo lililosimamishwa la rangi ya kijani.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja, kuna magari yaliyowekwa kando, nyuma Yao kuna jengo kubwa lililopakwa rangi nyeupe . Wote wanaonekana wakitabasamu wakiwa wanaangalia tarakilishi.

Gari lenye taa kubwa na magurudumu kubwa. Kuna ua la kijani kibichi na lango la rangi nyeusi. Sakafu ni safi ila kuna maua yaliyoangukaanguka.

Karatasi nyeupe iliyo na maandishi ya rangi nyeusi; bendera za nchi USD, GBP, EUR, AUD, CAD, DKK, INR, GPY .

Lori lenye rangi ya chugwa limeweza kubeba gari tisa, gari tano zimebebwa sehemu ya juu, na zingine tano zimeweza kubebwa sehemu ya chini, kuna miti inayoonekana hapo kando ya barabara.

Sokoni kuna mwanamke aliyeinama, anaonekana akinunua machungwa, mwingine ameketi, ambaye ni muuzaji. Kuna baadhi wanaotembea na wauzaji wengine wameketi kando ya vifaa vyao.

Sokoni nguo zinaonekana zimeshikiliwa na miti, chini kuna uchafu. mwanamke mmoja anaonekana kuwa amesimama. Nguo ni za rangi tofauti, kijani, udhurungi, nyeupe, nyekundu, samawati.

Sokoni, hema nyeusi iliyoshikiliwa na mbao, ndizi zimeshikiliwa na kamba, kuna nanasi, avocado, machungwa, tufaha, kreti zimewekwa chini pamoja na boksi.

Mchoro wa ngombe iliyokanyaga nyasi ikila nyasi. Milango imefunguliwa na kuna dirisha. Kuna mchoro wa mtoto aliyevalia nguo nyeupe na mchoro mwengine wa ngombe. Mwengine ni wa chupa ulio na maziwa.

Sokoni, viatu vimewekelewa juu ya meza, vingine vimewekelewa juu ya vingine, mwanamke moja anaoneka akiwa ameshika mfuko amevalia kabuti ya kijani, mwanamke mwingine anaonekana akipita.

Viti vya plastiki, vibuyu viwili vilivyoekwa chini, kuna meza ndogo na kuna mabinti ambao wameketi na mmoja wao anasukwa. Mwanaume mmoja anaonekana kuwa akitembea.

Gari zimebebwa kwenye lori kubwa, lori hili lina gari tano chini na tano juu. Barabara ni safi, kuna miti yenye matawi ya kijani kibichi na nyasi ya rangi ya kijani.

Pesa. Limeandikwa shilingi elfu moja. Legal tender for one thousand shillings . Nambari 1000. Mzee ameketi. Kuna jengo kubwa kando yake.

Mwanamke ameketi kando yake kuna vitunguu nyanya na viazi vilivyoko ndani ya ndoo kuna karatasi nyeusi nyeupe na ya rangi ya manjano zilizoekwa kwenye mbao.

Balance Ksh 688800.00 Available fuliza . Simu imeshikwa kwenye mkono. Neno fuliza limeandikwa kwa rangi nyeupe.

Nyanya, mahindi, karoti, ndizi, mifuko, mabati na mbao. Baadhi ya watu wamesimama wakitazama bidhaa. Kuna mwanaume aliyevalia saa kwenye mkono.

Maji kwenye shimo. Kuna matope, baadhi ya watu, wamesimama na wengine wameketi. Wengine, wanaonekana kuwa wameinama wakichagua bidhaa. Kuna mandizi na matunda yanayoonekana.

Taa inawaka. Magari yamesimama. Watu wamesimama kando ya magari wakiwa juu. Nyaya za stima zimepita. Bango kubwa limeandikwa Jack lives here .

Champali za wanawake zenye rangi tofauti tofauti na maua. Mwanaume anaonekana kuwa amesimama hapo kando champali hizi zimeshikiliwa na kamba na mbao, kando yake kuna gunia.

Ndoo mbili zimewekwa chini, ndani kuna mandizi, vitunguu na viazi vitamu. Kuna kreti ya rangi ya kijani kibichi iliyowekwa chini. Kuna gunia ya rangi ya samawati iliyo na vitu ndani.

Jua limewaka, gari zimesimama, moja imeangalia mbele. zingine zimeangalia kando. Miti mirefu miembamba yenye matawi ya rangi ya kijani. Nyasi ni za rangi ya kijani, kuna mbao na miti zilizo chini.

Asubuhi magari yamepangwa magari mengi ya rangi nyeupe, nyekundu, zamawati, silver , meusi, miti inaonekana kwa umbali kuna ukuta yaliyojengwa kwa mabati.

Sokoni, kuna wanawake wanaonekana wameketi, na wengine wamesimama. Baadhi ya matunda wanayouza ni kama machungwa, ndizi, papai, watu vile vile wanaonekana wakinunua.

Duka limefunguliwa. Milango imepakwa rangi ya kijani na maandishi meupe M-Pesa. Ndani kuna kiti kilicho kando. Duka lina dirisha za waya na mbao. Kando yake kuna mtaro.

Viazi viko kwenye ndoo baadhi ya kasuku hazina vitu, viazi vitamu viko kando, pia kuna karatasi iliyowekwa chini na mboga za kijani kibichi . Karatasi nyingine nyeusi iko Kando.

Magari yamewasha mataa. Magari ni ya rangi tofauti samawati, nyeupa, nyeusi na silva. Vilevile taa zinaonekana zikiwaka kutoka juu. Kwa umbali kuna magari yaliyoegeshwa yakiwa yameangalia sehemu tofauti.

Shuka zimekunjwa na zingine zimeanikwa. Viatu vinaonekana huko juu. Paa ni ya rangi nyeupe. Shuka ina maua ya rangi tofauti mengine kijani, samawati, meupe na meusi.

Kijana mmoja anaonekana nje ya duka iliyoandikwa Mpesa na wanawake wengine wameketi hapo nje wakiwa wanauza matunda yao, kuna pikipiki na gari ambazo zinaonekana zikipita.

Vidole. Mkono mmoja umeshikilia kifaa na mwengine umeshikilia kadi iliyoandikwa visa. Vidole vya mwanamke vinaonekana kuwa vimepakwa rangi na ana pete mkononi. Pesa pal.

Kampuni ya maziwa ya Royal Fresh, kuna yale yaliyopakiwa kwenye maboksi na mengine kwenye chupa mengine yamepakiwa kwenye chupa ndogo ndogo.

Magari yamesimama, taa zimewaka, watu wanaonekana wakitembea na wengine wamesimama. Sakafu ni nyeupe na ni safi, kuna bango la rangi ya kijani, watu wengine wanaonekana wakizungumza.

Michoro ya wanyama mbalimbali imeweza kuchonga. Kuna simba, vile vile, kuna ndovu na pia kuna mchongo wa nchi ya Kenya. Hapo chini, kuna michongo mingine.

Lori ndefu la rangi ya samawati na nyekundu limebeba gari, gari zimebebwa chini na zingine juu ni za rangi tofauti silver na nyeusi ,Gari moja dirisha lake alijafungwa na ni chafu.

Karatasi na kalamu, watu wawili ila sura zao hazionekani, mmoja amefungua mkono wake na mwingine ameshikilia funguo za gari kwa mkono, dirisha zinaonekana kwa umbali.

Sokoni, watu wanaonekana kwa umbali baadhi wameketi na wengine wamesimama. Moja ameketi juu ya mtungi . Moja ameshikilia mbao. chambali zimeanikwa kwenye kamba zililiwa zimeshikiliwa na miti.

Gari nyekundu, kuna mikono miwili inaonekana. Moja ikiwa imeshika funguo za gari na mkono huu unaonekana kuwa ni wa mwanamke kwa vile, vidole vimepakwa rangi nyekundu.

Tomato cucumber ndimu, viazi tamu, pilipili, vitungu, vimewekwa ndani ya katoni na kreti vikaekelewa chini. Sakafu ina uchafu kando kuna ndoo.

Elfu kumi za rangi ya kahawia. Zimeandikwa Kenya. Kuna mzee anayeonekana kuwa ameketi kuna jengo kubwa lililo kando yake . Hela hizi zimeandikwa moja sufuri sufuri sufuri.

Sakafu ni safi, magari yameegeshwa yakiangalia upande mmoja, mengine ni ya rangi ya samawati mengine ni ya rangi nyeupe ngari hizi hazina watu ndani.

Gari nyeupe, nyeusi, nyekundu, samawati, manjano zimesimama gari ni nyingi, kwa umbali kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi jua limewaka, sakafu ni safi.

Sokoni, vipuli, mikufu, bangili vinaonekana vikiuzwa. Mwanaume mmoja amesimama kando juu kuna mabati. Mabati hio imeshikiliwa na mbao kando kuna mwanamke ameketi.

Jua limewaka. Miti nyembamba imesimama ikiwa na majani ya rangi ya kijani. Nyasi ni za rangi ya kijani. Magari yameegeshwa. Mtu anaonekana kwa umbali akiwa amevalia shati nyeupe.

Sunny forex burea , mpesa, money gram , western union . Mtoto anaonekana akiwa amesimama kando kuna mlango wa glasi uliofunguliwa. Sakafu ni safi.

Paa ni la rangi nyeupe. Taa zimewashwa. Dirisha zimefungwa. Magari yamesimama .Gari Moja limesimama la rangi nyeusi lenye gurudumu. Sakafu ni safi na ni nyeupe.

Vikingi na nyaya za sitima zimepita, bango moja limeshikiliwa na kikingi cha stima kwa umbali kuna jengo kubwa kando kuna magari ambayo yameegeshwa ni ya rangi tofauti ,nyeusi, siliver na meupe.

Matawi sakafuni, kuna viatu, kuna mtu mmoja aliyekaa karibu na dirisha mwingine ameketi akiwa amelala, kuna mlango uliofunguliwa na kuna lango lililo na maandishi ya kijani kibichi na nyeupe.

Mwanamke anaonekana akiwa ameshikilia simu mkononi akitazama. Amevalia miwani. Amesonga nywele. Shingoni ana mkufu. Kopokopo, simple tools for your business .

Simu imeshikwa kwenye mikono, kidole cha gumba kinafinya lipa na Mpesa, kuna maandishi ya send money, withdraw cash, buy airtime , Mshwari, lipa na Mpesa na My account .

Duka ina dirisha ya chuma, chuma zimepakwa rangi ya samawati, kuna maandishi kwenye ukuta, Mpesa available here duka limepakwa rangi ya kijani na samawati maandishi niya rangi nyeupe.

Duka iliyoandikwa Mpesa kwa rangi nyeupe na ni ya kijani kibichi, mlangoni kuna mifuko ya rangi ya samawati na nyeupe, hapo chini kuna karai mbili.